Katika hili picha naona ni kwamba ni huduma tu ya m-pesa. Naona pale kuna vitu ambazo zimeandikwa tu. Naona pia yameandikwa mpaka pesa ambayo yako hapa ndani ambayo ni elfu sitini na nane na mia nne juu, ambayo nimeweza tu kuona.

Ah katika hili picha naona ni naona ni pesa tu ambazo hazina uhusika na nchi ya Kenya. naona hii ile ile pesa ni zaidi ya elfu hamsini pale kama sijakosea tu kama sijahesabu tu lakini nimesema ni zaidi ya elfu hamsini.

Naona gari nyeupe na naona pia nyeusi ambaye imesimama hapa na naiona kabisaa. Na naiona gari hili pia imesimama naona pia hali ya anga pia iko sawa naona jua inawaka naona miti pande ile ingine.

Katika hili picha naona ni mtoto mmoja, mwanamke mmoja na mwanaume pale tu labda wanaweza kuangalia hili tarakilishi. Anaona pia wanatabasamu tu labda wanajaribu kumfurahisha mtoto wao. Wanaonekana ni mke na bwana.

Mbele yetu katika hili picha naona kuna kuna zile viatu za kuvalia. Afu zimeanza tu kupangwa kwa njia kwa njia tano ili ambayo tunaweza tukasema yanaweza kutu kuturidhisha. Naona kuna muuzaji pale ambaye labda tunaweza ku kuuza katika hili hili nyumba.

Picha ambayo naiona hapa ni kwamba, naona kuna vitu bidhaa mbali mbali. Naona kuna dania. Naona pia kuna karoti pale naona pia ni vitu mbali mbali ambazo zinaeza kuuzwa labda ziko kwa soko. Naona pia hadi nyanya ipo.

Picha ambayo naiona hapa naiona ni kama gari inauzwa. Hilo gari ambalo liko mahali panauzwa. Naona pia ni magari nyingi tu ambazo zimekusanyika hapo inaonyesha ishara ya kwamba hizo magari zinauzwa.

Naona ni biashara, naona hapa ni kama ni soko, soko kubwa ambayo bidhaa kama nyanya naona viazi naona pia mahindi naona ndizi pale juu naona pia Kuna ndoo hapo naona Kuna mwanabiashara anaweza kuhudumu pale.

Ni jumba kubwa tu lenye bidhaa nyingi, ikiwemo kuna gari, naona kuna gari za aina nyingi nyingi tu na inaonyesha kuwa ni duka. Ni duka la kuuza magari na magari za kila aina aina naona ni jumba kubwa tu ishara.

Katika hili picha naona mtu mmoja amesimama pande hii ingine. Naona kule kwingine watu watatu wameweza kusimama. Naona kuna kuna gari nne ambazo zimeweza kusimama pale. Gari moja liko katika color ya nyeupe na mbili hapo ni nyeusi.

Naona hapa katika hili picha, naona ni kama hapa ni soko ambayo muuzaji yuko ameweza kueka vitu katika mandoo, zile bidhaa anazouza. Naona kuna viazi, naona kuna viazi vitamu pia, naona kuna mboga kando tu hapa ambalo halijaonekana vizuri.

Maelezo katika hili picha naona kwamba ni kampuni, kampuni ya kuweza kutoa huduma ya ya kuweza kuweza ku insurep ama kuweza kufanya biashara yako ziwe katika hali salama kama vile gari. Gari unaweza ukapa ile insurance ili kuweza ama uweze kupata labda imeibiwa ama kuweza kufanya jambo fulani. Hapo ndipo utapata kuhudumiwa na hiyo kampuni ya huduma.

Naona naona ni picha ambayo inaonyesha tu kupigwa. Naona kuna gari pale. Naona kuna maneno ambayo yameandikwa pale labda ni la kampuni fulani ambayo inaweza kutoa huduma fulani ama huduma fulani kwa wateja wake.

Naona ni mwanadada ambaye amesimama katika kituo cha kupeleka maziwa cha mount Kenya cha mlima Kenya yaani naona pia kuna watu wawili pia wamesimama kwenye lango naona pia kuna mwanadada ambaye anajaribu kutembea naona pia hili ni duka la kupeleka maziwa au kununua maziwa pale kuna kanjia flani pale kanjia mwaramu

Maelezo katika hii picha naona kuna gari tu mingi tu labda kulikuwa na sherehe maana naona kuna hema upande ile pengine kulikuwa na sherehe upande ile nyingine. Naona kuna magari, naona pia kuna watu wamesimama, naona kuna mti, naona hali ya hewa hapo inaridhisha na kukubalika.

Ah kmaelezo katika hii picha naona kuna kuna kuna gari tano ambazo zimeweza kusimama. Moja yao ni ile ya kampuni ya Isuzu. Naona pia kuna kuna gari ya huduma ya uchukuzi pale. Naona pia kuna gari nyeusi. Naona hali ya hewa hapo jua inawaka. Naona kuna kuna miti tu pale zile kwingine.

Katika hili picha naona ni taswira katika hili picha naona pia kuna hapo ni soko naona pia bidhaa mbalimbali zinauzwa naona nyanya, naona kitunguu saumu, naona pia ndania, naona vitu mbalimbali, viazi, naona pia yule mtu ambaye anaweza muuzaji pale naona pia anafanya shughuli zake naona pia pande kule kwingine naona pia kuna watu wawili wanahudumiwa na muuzaji pale.

Maelezo katika hili picha naweza nikasema naona duka ya huduma ya pesa kwa simu yaani mpesa, naona pia kuna bidhaa zinauzwa hapo kando, naona kuna watermelon naona kuna ndizi naona kuna biashara ambayo imezogaa, naona kwa hizi duka mbili ambazo zimepakana hapa, naona kuna gari.

Maelezo katika hili picha naona kuna kuna gari nyeusi tu pale ambayo labda wanaweza kuleta huduma kwa jamii. Naona kuna miti pale. Naona nyuma ya hiyo gari kuna mtu ambaye ameweza tu ameweza tu kuketi. Labda hiyo gari imeweza kufika tu sasa.